Jengo la ghorofa, nguzo iliyotengenezwa kwa zege yenye michoro na maandishi ya rangi nyekundu, kuashiria hatari kukiwa na waya pembeni kwa ajili ya kusambaza umeme kwenye majumba ya watu sehemu mbalimbali.

Jengo refu , lililopakwa rangi, nguzo zenye nyaya pamoja na mashine ya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma ya kusambaza umeme kwa watu.

Vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kiwanda kilicho na mitambo ya kisasa, barabara ya lami, nguzo iliyotengenezwa kwa vyuma yenye nyaya kwa ajili ya kusafirisha na kutoa huduma ya kusambaza umeme kwa watu.

Nguzo ya mti iliyo na taa yenye rangi nyeusi pamoja na nyaya nyingi kwa ajili ya kusafirisha na kusambaza umeme katika sehemu mbalimbali.

Majengo marefu na mafupi, madereva bodaoda wakiwa katika barabara ya vumbi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi na nyasi, pamoja na nguzo zilizo na nyaya kwa ajili ya kusambaza umeme kwenye majumba ya watu.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nguzo zilizotengenezwa kwa zege, zikiwa na nyaya na mitambo mingine kwa ajili ya kutoa huduma ya umeme majumbani.

Jengo likiwa katika hatua ya ujenzi, nguzo ya mti na zege zikiwa na nyaya kwa ajili ya kutoa huduma ya umeme kwa watu.

Nguzo ya mti ikiwa na nyaya kwa ajili ya kutoa huduma ya umeme majumbani kwa watu pamoja na sehemu nyingine.

Kundi la watu, nguzo zilizotengenezwa kwa vyuma yenye nyaya pamoja na mitambo mengine kwa ajili ya kutoa na kusambaza huduma ya umeme.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nguzo yenye nyaya za umeme, pamoja na bango la alama za barabarani, ikiwa na picha ya watoto iliyozungushiwa rangi nyekundu kwajili ya kuongeza usalama.

Majengo marefu, miti, magari ya aina mbalimbali yakitembea kwenye barabara ya lami yenye alama za pundamilia yatumikayo kuvuka pamoja na nguzo ya chuma yenye taa kwa ajili ya kuongoza magari.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi, ukuta mweupe, bustani iliyozungukwa na maua pamoja na mlingoti wa chuma uliobeba bati lenye umbo la duara; likiwa na alama ya herufi P kwa ajili ya usalama barabarani.

Taa za barabarani zilizopakwa rangi ya njano zikiangalia pande mbili tofauti, zilizoning'inia juu, huku moja ikiashiria kusimama kwa ajili ya kupooza magari.

Majengo marefu na mafupi, nguzo yenye nyaya za umeme, gari maalumu lenye rangi ya njano iliyotengenezwa kwa vyuma pamoja na wafanyakazi wakijenga barabara ya lami, kwa ajili ya vyombo vya kusafiri kupita.

Nyumba za udongo, nguzo zenye nyaya za umeme, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nondo zilizosukwa pamoja na kutandazwa chini kwa ajili ya ujenzi wa barabara.

Majengo marefu, miti, bustani ya maua kundi la watu wakitembea pembeni ya barabara ya lami iliyo na gari maalumu kwa ajili ya ujenzi juu yake.

Majengo marefu, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, magari yaki tembea juu ya Barabara ya lami, Kundi la watu waliosimama wakisubiri huduma ya usafiri.

Maduka yenye milango ya vioo na bidhaa mbalimbali ndani yake. Gari, dereva akiwa amekaa kwenye bajaji yenye rangi ya chungwa na maandishi meusi iliyosimama kwenye barabara ya lami. Kwa ajili ya usafirishaji.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, majengo marefu, watu pamoja na magari ya aina tofauti, wakipita juu ya barabara ya lami, wakielekea sehemu mbalimbali.

Maua yenye majani ya rangi ya kijani, dereva akiwa anaendesha pikipiki barabarani, ambayo imebeba mizigo kwa upande wa nyuma.

Miti, uzio uliojengwa kwa matofali pamoja na vyuma, nyasi fupi, dereva aliyesimama barabarani aliyesimama barabarani ,huku ameshika chombo chake cha usafiri kwa ajili ya kusafirisha mizigo pamoja na watu.

Taka za aina mbalimbali zikiwa zinachomwa kwa moto katika eneo lenye nyasi fupi kwa ajili ya kutunza mazingira.

Matope na taka za aina mbalimbali zikiwa ndani ya shimo lililojengwa kwa kuta za zege, lenye uwezo wa kuzihifadhi kwaajili ya kutunza mazingira.

Majengo marefu yenye madirisha ya vioo na kuta zilizojengwa kwa matofali, chombo chenye rangi ya njano kilichowazi kwa ajili ya kuhifadhi takataka za aina mbalimbali kwa ajili ya kutunza mazingira.

Kikapu kina matundu madogomadogo, kilichobandikwa karatasi kua chini kwa ajili ya kukusanya na kuhifadhi uchafu wa aina mbalimbali, kwa lengo la kutunza mazingira.

Mlima, magari yaliyojazwa taka yenye rangi nyeupe yakiwa yamesimama katika mstari mmoja, kwa ajili ya kutunza mazingira.

Ndoo maalumu yenye mfuniko wenye rangi nyeupe na nyeusi ambayo ina uwezo wa kuhifadhi uchafu wa aina mbalimbali kwa lengo la kutunza mazingira.

Njia nyembamba iliyojengwa kwa kutumia matofali madogo, nyasi fupi ndoo maalumu yenye magurudumu na mifuniko, yenye uwezo wa kutunza taka za aina mbalimbali kwa ajili ya kutunza mazingira.

Banda lililotengenezwa kwa vyuma lenye wavu na mlango, likiwa na maboksi mengi ndani yake, mifagio na vifaa vingine kwa ajili ya kutunza mazingira.

Kundi la watu wa jinsia tofauti wakifanya usafi katika eneo kwa kutumia mifagio pamoja na tololi kwa lengo la kutunza mazingira.

Miti nyumba gari lenye rangi ya kijani kibichi nyeupe na magurudumu meusi, likiwa barabarani kwa ajili ya kukusanya takataka kwa lengo la kutunza mazingira.

Ukuta wa bluu, pipa la plastiki lenye rangi nyekundu, magurudumu meusi na mfuniko wenye uwezo wa kuhifadhi taka za aina mbalimbali kwa ajili ya kutunza mazingira.

Majengo marefu, gari lenye rangi nyeupe, kundi la watu wakifanya usafi kwenye barabara ya lami, wakitumia mifagio na koleo kwa ajili ya kutunza mazingira.

Gari lenye rangi ya bluu, mfanyakazi aliyevalia vifaa maalumu vya kisasa huku akikusanya takataka na kuziweka ndani ya mfuko kwa ajili ya kutunza mazingira.

Maboksi, Kundi la watu wakikusanya takataka kuziweka kwenye mifuko mikubwa yenye rangi nyeupe, kwa lengo la kutunza mazingira.

Jalala, gari lenye rangi nyeupe la watu, wakikusanya takataka na kuziweka ndani ya mifuko kwa lengo la kutunza mazingira.

Vyoo vyenye ngazi huku kimoja kikiwa na nembo ya mwanamke na kingine ya mwanaume kwa ajili ya kutoa huduma kwa watu ili mazingira yaweze kutunzwa.

Mifuko mikubwa yenye rangi nyeupe iliyopo wazi ikiwa na takataka za aina mbalimbali, ndani yake zilizokusanywa ilikuzuia usambaaji wake katika mazingira.

Watu waliovalia mavazi maalumu, gari lililopo wazi likikusanya na kusafirisha taka za aina mbalimbali toka majumbani kwa watu.

Mabomba yaliyotengenezwa kwa vyuma, huku yakiwa yamepakwa rangi ya kijani, na kuunganishwa pamoja, kwa ajili ya kutoa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi.